Kwa picha naona watu ambaye wanacheza basketball ambaye wameshinda mechi yao wakisherekea na mashabiki hao pamoja ndani ya uwanja ambayo walikua wanacheza.

Wachezaji wengi ambaye mtu mmoja ambaye ametoka nje ya ground kwa sababu wamefunga goli wakishabikiana mashabiki yao, waki celebrate .

Picha hii naona watu ambao wanahudumu watu, wanahudumu vizuri wateja wao na wote wamevaa maski, kuna mwingine ambaye anachukua photo kule nyuma ambaye amevaa maski ya black watu hao wanafanya kazi vizuri.

Picha hii, naona watu ambaye wamekaa kiti wakiwangojea muhudumu wa hapo wa Huduma Center, wote wanangojea kuhudumiwa.

Picha hii ninaona wachezaji ambaye mmoja ameweka kichwa mpira na wengine wakidefend na mmoja akitaka kufunga hiyo bao wengine wanakataa kufungiwa bao. Mwingine anatoa kichwa kwa.

Washabiki wengine wakipiga makofi wakikaa chini wengine wakisimama. Washabiki hao kuna wanawake na wanaume wote wameweka mkono juu, mkono moja wote wa ndonda juu.

Namwona kinara wa upinzani hapo nchini Kenya akitoa hotuba yake hapo na chama chake cha wiper hapo nchini Kenya akipatiana hotuba yake.

Kwa picha hii, naona karatasi ambaye imeandikwa juu yake . Kwa picha hii, inasemekana hapa ni mahali ya watu si mahali pa wanyama.

Kwa picha naona mteja ambaye anahudumiwa huko huduma Kenya. Huyu ambaye anatafuta karatasi ambayo iko kama amekuja kusaidiwa hapo huduma Kenya.

Naona watu ambaye wamekuja pamoja, wengi ni wanawake, watoto, kuna wazee, pia kuna wanaume ambaye wamechukua bendera ya Kenya, wameweka, wengine wameweka juu, wengine wameweka hapo chini, na wakiweka mbele yao.

Kwa hii picha ni Huduma Center hapo mahali. Hiyo mahali naona ni mahali pa kuambia wale ambao ni wateja wa hapo, ile mahali wanafaa kuenda na ile procedure wanafaa kufuata.

Tunaona wachezaji wawili ambao wanacheza mpira. Mpira iko uko juu mwingine akiweka mguu juu na mwingine anataka kutumia kichwa. Mwingine amevaa shati ambayo imeandikwa Betika.

Kwa picha hii naona mahali ambayo imechimbwa na hiyo mahali kando yake kuna barabara, naoan kuna boda pia naoana kuna watu wakipita. Hiyo mahali imechimbwa ndani kuna maji zimejaa huko ndani.

Kwa picha hii, naona kijana mmoja ambaye ni wale wa kuruka hapo nchini kenya, ambaye anaitwa mwanariadha, amevuka juu hadi bado ako kule juu.

Watu ambaye wanakatiwa ID , watu ambaye wanapewa ile pesa ambaye inaitwa helb , na watu ambaye wanajihudumu kwa SHA .

Ninaona msichana mdogo ambaye amekaa mahali, kuna mwanaume mmoja anaonyesha watu vitu na wengine wakikaa nyuma, kuna shelf hapo pia imeandikwa na zikiwekwa vitabu.

Picha hii naona timu mbili ambayo wanacheza mpira, mwenye ambaye ako na huu mpira ni mtapeli wa timu moja wale wengine wanataka kumchukua huyu kijana atoe mpira kutoka mguu yake.

Naona ile uchaguzi wa mwaka ishirini na kumi na saba ambaye kiti ya urais walikuwa wanang'ang'ania Raila na Uhuru, hiyo wakati ambaye Raila na Kalonzo walikuwa pamoja, wakitumia hiyo kiwango.

Naona ni watu ambao wanafanya kazi hapo. Watu hao ambao wanafanya ni wale wa kutoka serekali kuu naye ni DCI wanaangalia mikono ya watu.

Kijana ambaye unaona hapo amevaa kofia, moja ameweka mdomo hapo chini ya macho, ingine ameweka hapo juu akitafutia kura Moi aliyekuwa president of the republic of Kenya .

Kwa hii picha naona watu ambaye wanafanya kazi ya Huduma Centre. Wengine wakiangalia wakiongojea kuhudumiwa pia. Wafanyakazi wote wamesimama mbele ambaye ni watu wale wateja wakiangalia ile time wanafaa kukuja.

Picha hii naona mtu ambaye anamuuliza mwingine ambaye anafanya huko kazi akiijua information yake ili kitu anataka kujifanyia aende wapi akijua information yake.

Naona wafanyikazi wa huduma hapo nchini Kenya, watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke ambaye amevaa shati ambayo imeandikwa huduma, huwa anafanya kazi hapa.

Naona mashabiki wengi ambao wameshika bendera ya Kenya, naona gavana wa kuhani wa Nairobi akisimama huko na watu mashabiki hao wanaungana, kuna wasichana, kuna wavulana pia hapo ndani.

Hapo naona kwa hii picha, jaji mkuu ambaye alikua mbeleni na former president Uhuru, naona kwa hii picha wakiwasiliana na wakiongea pamoja wakikaa wakiongea.

Sa hii naona watu wengi ambao walikaa chini. Wengine ni askari naona hapo, wengine ni wanaume, wengine ni wanawake hapo, wamekaa pamoja.

Picha ni mtu ambaye anahudumu wateja, wateja ni wengi sana kwani kuna wanaume na wanawake pia, ambaye ni miaka hamsini na tatu kuenda chini hivi, huyu mtu anasaidia hawa wateja wake vizuri.

Hii picha naona wanaume na wanawake wakishangilia pamoja. Wengine wao wamekaa chini, wengine wakisimama, wengine wakishika bendera ya nchi mbele yao.

Kwa hii picha naona ni mahali pa Huduma center naona kitambulisho nyingi ambayo zimechapishwa na zile passport nyingi zimechapishwa hapo zimeekwa pamoja ambayo ni ya watu.

Hii ni mahali pa huduma, kwa hii mahali, unaambiwa kabla hujaingia, mwenye kuhudumiwa anaambiwa kila kitu mahali anataka na mahali anafaa kuenda.

Kwa picha hii, naona wachezaji wanne ambayo wanataka kumpiga mchezaji mwingine ambaye wakicheza mpira. Mchezaji mwingine ambaye kutoka ile upande mwingine ako na mpira akieda nayo kufunga goli.

Picha hii naona wateja wengi ambao wanangoja kuhudumiwa kwa njia ambayo wanataka kufanya kazi. Kuna mwanamke mmoja ambaye ako na watoto hapo kwa hiyo picha.

Wachezaji wengi hapo, kuna mashabiki, mchezaji mmoja amelazwa chini, mwingine akitafuta kupata na referee bado ako hapo ndani na washabiki bado wanaangalia mechi.

Kwa picha hii naona watu ambao wanakatiwa ID wakitumiwa kuweka vidole yao mahali. Hawa watu wanasaidiwa wamekuja mahali ya kukata ID .

Waziri wa huduma na jinsia public service amabaye amekuja kuangalia huduma centre hapo nchini Kenya.

Picha naona ID ambazo zimechapishwa ziko mingi, zimewekwa pamoja, zimewekwa pamoja zimewekwa mahali ambayo inafaa ziwekwe, ziko huduma centre .

Picha hii naona watu wengi, wanawake wanne na wanaume watano mwanamke mwingine akipewa kitabu ama shahada.

Naona rais wa jamhuri ya Kenya na jaji mkuu wa hapo nchini Kenya na naibu wake wa pesa na mlinzi wao wako hapa.

Picha hii naona watu wawili amabao wanafanyiwa kazi hapo na mwingine anaye mhudumu amekaa huko na wote wawili wanaangalia mahali moja wanahudumia huyu ambaye amekuja hapo .

Kwa picha hii naona wateja wengi ambao wanahudumiwa, vile naona kwa hiyo picha ni zile watu wa kukatiwa ID au watu wanaingia laini kungojea hiyo ID wapate kwa hiyo huduma.

Kwa picha hii naona wachezaji wawili ambaye wameangaliana mwingine anataka kuchukua mpira na mwingine ako nao pia mwingine amevaa neno ambayo imeandikwa hapo mbele ni picha au wanacheza mpira wote.

Hapa naona mvulana mmoja ambaye amejichora bendera ya Kenya. Wasichana wawili wako kando yake wakicheka na wamevaa vitu vya.

Picha hii naona president Ruto na kinara wa azimio Raila Odinga na mkubwa wa wachezaji wa mpira wakisherehekea wakati ambapo wamefunga hapo ndani.

Hii picha naona watu ambaye ni wafanyikazi wa serikali wawili wengine wakiingia laini kuwangojea kuhudumiwa na wale wafanyikazi wawili ambaye wako hapo karibu yao.

Picha hii naona jaji mkuu anapopatiana mawaidha, akitangaza vitu vya hapo nchini Kenya akipatiwa hali ambayo wafanyikazi wake ambao wako karibu yake.

Picha naona mtu anafanya kazi huko huduma centre kuna askari wanaongea na wale ambao wanafanya kazi, kuna mteja ambaye anakaa huko mbele, wote wanafanya kazi kwa hiyo hali. Huduma kuna wanaume wawili na wanawake wawili.

Kwa hii picha naona watu ambaye wanasaidiwa na kutoka na watu wa Hudumu Centre ambaye wengine wanajaza karatasi, wengine wakona na karatasi wakisimama. Kuna na mwanamke mmoja akona na watoto kule nyuma akibeba mtoto wake.

Kwa picha hii naona mashabiki wengi, wakishabikia wachezaji ambao wanacheza uwanja, mashabiki hao wako na mafirimbi wakipiga nduru wakisherehekea wale wachezaji wao.

Naona mtu ambaye ameanguka, na huyu mtu nikiona vizuri ni mwana riadha, alikua anakimbia sana na ameteleza mahali kuna maji nNa akalala chini.

Picha hiyo naona ni wanasiasa wengi, jaji mkuu na naibu wake na speaker wa nyumba zote mbili, na wakuu wao wote wako hapo wakiongojea.

Picha naona jaji mkuu ambaye aliyekuwa jaji mkuu hapa nchini Kenya, ambaye anakaa na yule aliyekuwa rais aliyestaafu nchini Kenya, jina lake Uhuru Kenyatta.

Kwa picha hii naona kijana ambaye amesimama hapo na wakiongojea kuhudumiwa kwa kutoa mpesa, hapo ni huduma centre hapo nchini Kenya, watu wakipatiwa mawaidha wakiwa wamekaa chini.

Picha hii naona wanaume wakicheza hapo mbele, timu hii ni wanacheza na wanashabiki pia wanapiga kelele kusherekea wachezaji wao hapo na wako na.

Picha hii naona timu ambaye inasherekea, hapo kwa sababu wameshinda mechi yao na wanasherekea na kocha yao hapo ndani ya uwanja.

Kwa picha naona wanaume wawili wakifanya kazi ambaye ni mahali pa kupata passport hapo nchini kenya wanaangalia ile laptop ambayo walikuwa wanatumia.

Picha naona aliyekuwa rais wa Kenya anayestaafu, akiongea na akicheka na watu ambao wanafanya kazi naya ambaye walikuwa karibu yao akicheka na akiongea na wao.

Kwa picha hii naona William Ruto the president of the Republic of Kenya akiapishwa mbele mko ameweka the constitution ingine akiweka juu ni Bible na bibi yake amesimama hapo kando yake.

Picha hii naona washabiki ambao wamekuja ambao walikuwa wanamshabikia, mmoja amevaa tishati ambayo imeandikwa sportpesa huku mbele, na wengine wakipiga kelele wakipiga nduru kumshabiki yule mchezaji wao.

Wachezaji kumi na mmoja, naye goalkeeper wakipatiana mawaidha kwa wao wawili mmoja ambao wanaangaliana uso kwa uso.

Picha hii naona wachezaji ambao walikuwa wanacheza captain wao amefunga bao wakisherekea, wale ambao walikuwa wanakaa huko, hii ambayo walikuwa wanafanya zoezi kwa hiyo picha naona wakisherekea.

Naona watu ambao wanafanya huduma kazi, wale ambao wanafanya kazi wametolewa wote, wametoka huko nje ambao wamechaguliwa kupiga picha huko mbele.

Hii picha naona vitambulisho ambazo zimechapishwa, zimewekwa juu ya meza zikingoja kuchukuliwa na kupelekwa mahali ambapo inatakikana ipelekwe. Na pia zimewekwa pahali pazuri.

Naona karatasi ambayo ile ya kutumia wakati unakata kitambulisho wakati unalipa pesa, na hiyo pia karatasi imeletwa hapo ikaandukwa jina la mtu.

Kwa picha hii naona wateja ambao wanahudumiwa kwa huduma center watu wakikaa huko mbele wakiambiwa zile shida wako nayo hao wanahudumiwa wale wateja vizuri hawana shida na wowote na wale wako hapo.

Picha hii naona ni wateja wengi ambao wanahudumiwa na msichana mmoja pale. Wateja hawa wamekuja kuchukua paspoti yao ambayo wamekata huko kitambo. Hawa watu walitengeneza vizuri.

Picha hii naona mwanaume ambaye ameshika mkono na bible ambaye anaapishwa na nyuma yake Kuna bendera ya Kenya.

Kwa picha hii naona ni mahali pa Huduma Centre hapo nchini Kenya. Mahali hao watu wanasimama wakipewa mawaidha kutoka mkubwa yao ambaye anafanyiwa kazi pamoja.

Kwa picha hii naona jaji mkuu Martha Koome na naibu wake wakisalamiana watu ambaye wanafanya kazi hapo nchini kenya na wakiangaliana wanacheka.

Hii picha naona mtu ambaye anayehudumu serekali kwa urahisi na ufanisi .Kwa sababu amekaa huko chini, huyu mtu amevaa maski akiongojea kuhudumu wale ambao wako na shida ambao wamekuja ofisini yake.

Kwa picha hii naona wanawake ambao wanacheza mpira, mpira hii ni aina ya basketi boli msichana mmoja ako nayo mpira wengine wakitafuta kuchukua hiyo mpira.

Naona mwanamke mmoja na mwanaume ambaye amevaa kioo na ni mfanyikazi huyu wa Huduma Centre na anamsaidia mwanamke ambaye amepoteza kitambulisho yake.

Je, unaona mteja ambaye anahudumiwa kwa huduma sana akipatiana zile mambo alikua anataka kujua ama anataka kutatua shida yake akimwambia mwenye alikua amemdumu apo?

Kwa hiyo picha naona jaji mkuu Martha anapatiana mawaidha ambaye anaangalia watu huko chini akipatia ofisa mkuu mawaidha kutoka ofisi yake.

Picha hii naona mwanamke mmoja ambaye anaongea na wengine mwanamke mmoja wako nyuma yake ambao wamevaa kofia imeandikwa tuko pamoja. Na ule mwanamke anapatia information kwa wale wengine wako mbele yake.

kwa picha hii naona wachezaji wakiongezewa kupiga kumi kwa Keeper akifanya mikono kuonyesha yakwamba watu wasipige kichwa kuingia hio ball ndani.

picha hii naona wanawake wawili apo wakicheza voliboli na hapo wanachezea volleyball wako karibu na mkubwa wao abaye ni coach yao.